Mkulima akinyunyizia dawa kwenye mimea shambani. Mkulima huyu amevaa mavazi maalum ya kujikinga pamoja na barakoa na kofia na anatumia pampu ya mgongoni kunyunyizia dawa shambani. Dawa hio inaeza kua ya kuua wadudu.

Moto mkubwa wa nyika ukiwaka katika eneo la nyasi kavu. Watu wawili waliovaa mavazi ya kinga ya moto. Mavazi ya rangi ya majano, kofia ngumu na vifaa mgongoni, wanaonekana wakisimama karibu na moto huo.

Daktari au mtaalumu wa afya akimsasidia mgonjwa aliyevalia nguo za hospitali kulala kwenye Mashine ya MRI. Inatumiwa kwa uchunguzi wa kitabibu mashine hii ya kuweka mgonjwa.

Mhudumu wa afya aliyevaa sare ya rangi ya blue akiwa ameshika mpira wa plastiki la mfano wa mtoto mchanga ulioviringishwa kwa blanketi la rangi ya kinjano yenye michoro midogo.

Madaktari wawili waliovaa mavazi ya upasuaji, kofia na barakoa wakiwa wanafanya upasuaji au utaratibu wa kitabibu kwa mgonjwa. Anafanya kazi kwa umakini mkubwa.

Viungo vidogo vilivyotengenezwa kwa maganda ya maboga kama kazu ambavyo vimefungwa kwa kamba na baadhi vikiwa na mapambo ya shanga au nyuzi za rangi. Vyombo hivi mara nyingi hutumika katika shughuli za kitamaduni na za kimaini.

Sehemu yenye mizinga ya gesi na kifaa cha kuzima mtoto nyuma ya grill ya chuma ya kijani, Kifaa cha kuzima mtoto, mtungi la gesi, grill ya chuma ya kijani, ukuta na dirisha.

Tukio la utoaji chanjo linaloonekana kufanyika katika kituo cha afya au eneo maalum ililo andikwa kwa ajiri ya huduma hiyo, Mtu aliyevaa hijabu na barakoa anaketi huko akipokea sindano kwenye mkono.

Kioski cha kunawa mikono, ambacho kimetengenezwa kwa vifaa rahisi kupatikana. Hii ni aina ya mfumo unaotumika sana maeneo yenye ubaha wa miundombinu ya maji au wakati wa kampeni za usafi wa mikono.

Muuguzi aliyevaa sare ya rangi ya bluu akiwa na steloscope shingoni akimhudumia mtoto mshanga aliye ndani ya kitanda cha plastiki cha hospitali. Mazingira yanayoonekana kuwa ya.....

Mazingira kame yenye ardhi nyekundu na miti michache iliyokauka akiashiria ukame mkali, katikati kuna mtu amevaa vazi refu la rangi nyeusi akisogea juu ya ardhi.

Tukio la uzinduzi au ukaguzi wa kituo cha maji watu kadhaa wakiwemo viongozi wa kiserikali na wageni wamesimama wakitazama huku wanaume wawili walioko mbele wakifungua au kuonyesha bomba la maji.

Mwanamke aliye hospitalini akimhudumia mtoto mchanga mwanamke huyu amevaa nguo za kulala zenye mpindo mweupe na kofia ya kulala ya rangi ya kahawia ya hariri .

Eneo la vijijini karibu na mto au ziwa ambapo kuna mashua kadhaa zikiwa zimeegeshwa karibu na kingo. Mashua hizo zimebeba watu wengi baadhi wakiwa wamevaa fulana nyekundu na zingine rangi tofauti kwenye ufuu.

Kundi la watu waliokaa Katika duara nje, katika eneo lenye nyasi kavu. Watu wenye wanaonekana wakiwa wamevaa makoti yao fulani zenye rangi ya bluu pamoja na barakoa, ishara kuwa huenda ni mkutano wa kijamii au kikao cha umati.

Daktari wa meno akiwa anamhudumia mgonjwa katika mazingira ya kiliniki ya muda au huduma za afya za jamii. Daktari huyo amevaa ya matibabu, glovu za rubber ,barakoa ya uso.

Bidhaa mbili za asili zenye majina ya kiswahili, mtiki, imewekwa kwenye chupa mdogo za rangi ya kahawia zenye kifuniko za kijani na label ya rangi ya sambarua, mkoko umewekwa kwenye chupa.

Mtu aliyesimama kwenye nyasi akitazama kundi kubwa la nzige wanaoruka. Nzige hao wanaonekana wakisambaa hewani wakifunika sehemu kubwa ya mandhari iliyo na miti na majani.

Watoto watatu wakiwa wamesimama nje, wakiwa na mikono yao imejaa tope au udongo na wanatabasamu. Kuna kitufe kikubwa cha mvingore chenye alamu nyekundu katikati chenye maandishi. Kinatumika kuanza kurekodi sauti.

Barabara iliyofurika maji kutokana na mvua kubwa. Maji yamejaa kiasi cha kufikia sehemu za chini za magari madogo na pikipiki. Kuna bajaji mbili za rangi ya manjano zikiwa na namba ya usajili huku pikipiki...

Pakiti kadhaa za chanjo aina ya Stamaril. Stamaril ni chanjo inayotumika kuzuia ugonjwa wa homa ya majano. Homa ya majano ni ugonjwa wa virus unaoenezwa na mbu na mara nyingi hupatikana...

Watu wawili wakiwa wamesimama mbele ya choo cha rangi ya bluu kilichoandikwa fresh life , katika mtaa wa mabanda. Mtaa huu unaonekana kuwa katika mazingira duni ukiwa na nyumba zilizojengwa kwa mabati na kuni.

Sanduku la baridi lenye pakiti za barafu bandia na mirija midogo ya maabara yenye kioevu cha rangi nyekundi kahawia. Mirija hiyo imebandikwa lebo zenye maandishi likionyesha kuwa ni sampuli.

Kundi la watu wakimtembelea mwanamke aliye hosipitalini akiwa amelazwa kitandani huku akimbeba mtoto mchanga aliyefunika kwa blanketi. Mwanaume huyu anaonekana amevaa shaka la kiswahili lenye rangi za ki...

Mtu aliyepo shambani akinyunyizia dawa kwenye mimea. Mtu huyu amevaa mavazi ya kujikinga, ikiwa ni pamoja na glovu ya nyekundu, mavazi ya kazi ya rangi ya bluu na barakoa ya pua na mdomo.

Mazingira ya klinki ya meno ambapo wagonjwa hupokea matibabu ya kinywa. Kuna wahudumu wawili wa afya wote wakiwa wamevaa barakoa na mavazi ya kitaalum. Wanahudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno.

Udatu ni dawa ya asili iliyotengenezwa kwa ajili ya kusaidia matibabu ya tezi dume iliyovimba. Bidhaa hii inasaidia kupunguza ukubwa wa tezi dume kuboresha mkojo kutoka kwa wingi au uchungu.

Dozi ya chanjo ya homa ya majano iitwayo Stamaril pamoja na kioevu cha kuitengeneza kabla ya kudungwa. Chupa ya kushoto, chupa ya kulia matumizi. Chanjo ya homa ya majano ni muhimu kwa wasafiri.

Daktari akimfanyia mgonjwa uchunguzi wa sikio kwa kutumia kifaa maalum kinachoitwa octoscope mgonjwa amekaa kwenye kiti huku daktari akijikita kuangalia sikio.

Mfanyakazi aliyevaa mavazi ya kujikinga dhidi ya kemikali hatari pamoja na barakoa ya gezi ,miwani ya usalama na glovu. Mfanyakazi huyu anabeba madumu mawili yenye alama ya hatari.

Mfanyakazi wa afya aliyeshika sindano na chupa ndogo ya chanjo amevaa fulana ya rangi ya majano yenye mapambo ya kijani pamojja na kofia nyeupe. Anaonekana kuwa makini akipima au kuunda dawa hiyo kabla ya kuitumia.

Msichana mwenye tabasamu akiwa amevaa uchungi mwekundu na shati la rangi ya kijani kibichi iliyokauka akiwa ameshikilia pedi ya hedhi inayotengenezwa kwa kitambaa. Anaonekana yupo katika mazingira...

Watu wakitembea kwenye maji yaliyotuama barabarani kutokana na mafuriko. Maji yanayoonekana kufunika sehemu kubwa ya barabara na baadhi ya watu wamevua viatu ili kuvuka bila kulowa zaidi.

Mtu anayemimina kidongo cha rangi ya machungwa kutoka kwenye chupa ya dawa yenye lebo ya Motrin IB kwenye kiganja chake. Motrin IB ni dawa yenye kiambato kinachoitwa Ibuprofen , ambacho ni dawa ya kupunguza maumivu ya kuvimba.

Meza nyekundu ya plastiki liyowekwa njee juu yake kuna chupa nyingi ndogo na zingine kubwa baadhi na vidonge na zikiwa na vimumuneti vya rangi tofauti pia kuna mtugi mikubwa ya plastiki iliyojaa vitu.

Mtu mmoja akiwa katikati ya kundi kubwa la nzige wanaoruka ndani juu ya eneo la kichaka. Ngize hawa wanaonekana kwa wingi sana, wakiruka kila upande na kuonyesha hali ya uvamizi wa nyingi.

Kundi la watu waliovaa mavazi kamili ya kujikinga, pamoja na barakoa na glavu wakihusika katika shughuli ya kushughulikia mwili uliolazwa kwenye sehemu ya nyuma ya gari nyekundu aina ya Pickup . Mavazi haya..

Madaktari wawili wa meno, mmoja akiwa mwanaume aliyevaa sare ya kijani na mwingine mwanamke aliyevaa fulana nyeupe yenye nembo ya kliniki hiyo. Mgonjwa ni mtoto anayepokea matibabu ya meno.

Kituo cha maji kinachoitwa Boya Water Project kiosk no five ambacho ni sehemu ya mradii, wa usambazaji wa maji safi kwa jamii. Kituo hicho kina tanki kubwa la kuhifadhi maji juu ya jengo na kuna dirisha la kutoa huduma ambapo watu wanajaza.

Chupa ndogo yenye mfuniko mweupe uliofungwa na muhuri wa usalama. Chupa ina label ya kijani yenye maandishi makubwa HJN katikati, na pembeni kuna duara dengu lenye maandishi

Hapo kuna watu wengi na wanaume wawili. Mmoja anaketi hapo na mwingine anasimama. Huyu anasimama anamdunga huyu mwingine na anavaa mask .

Kundi la vijana waliokusanyika katika eneo la wali lililofunikwa kwa paa. Wameshika mabango yenye ujumbe" tunawahamasisha elimu kuhusu hedhi na kuondoka unyanyapaa unahusiana na kipindi cha hedhi."

Mwanamke ambaye anasafisha mikono yake kwa kutumia maji safi yanayotiririka kutoka kwenye ngomba lililojengwa ardhini. Mwanamke huyu anavaa vazi la kijani na kaptura nyeupe ndani.

Kituo hicho cha naji kimejengwa kwa rangi ya buluu na cream na ikona katika mazingira ya kijijini. Kando ya kituo hicho kuna watu hasaa wanawake na watoto wakichota maji kutumia maaadamu ya plastiki ya manjano.

Vitu vinavyoonekana kuwa vya kitamaduni au kidini pengine vinavyohusiana na imani za jadi au mila za kiafrika. Vipo vitu kadhaa vinavyoonekana, kibuyu, vinyango vya mbao, vipande vya nyuzi.

Choo cha umma kilichojengwa kwa mawe ya rangi ya kahawia na paa la kijani na majano. Juu ya jengo kun maandishi yaliyoandikwa public toilet kwa herufi kubwa za rangi nyeupe. Choo kiko kwenye eneo lenye.

Mama akiwa ameketi akiwa amembeba mtoto mchanga mikononi mwake, mama huyu anaonekana amevaa gauni lenye rangi ya machungwa na kijani na anatazama mtoto wake kwa upendo pembeni yake...

Watu wanne wakishiriki shughuli ya kunawa mikono katika mazingira ya kijijini. Watu wote wamevaa barakoa ishara ya kufwata tahadhari za kiafya, huenda wakti wa janga la Covid nineteen .

Chanjo ya homa ya manjano, aina ya Live Freeze-Dried , kutoka taasisi ya Chumakov FSC R&D , nchi ya Urusi, hutumika kuzuia ugonjwa wa homa ya manjano kwa sindano ndani ya misuli au chini ya...

Meza ya mviringo ambaye inaonekana kama tambarare ya kimo cha myanya ikiwa na chupa nyingi juu yake, chupa zikiwa na kiyowevu cha rangi tofauti tofauti, karibu na meza kuna baiskeli iliyeegemezwa chini na nyuma kuna bango.

Mtu akipokea sindano ya chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mtu anaye chanjwa amevaa shati la rangi ya njano na saa mkononi huku akishikilia kifua chake kwa mkono mmoja ana barakoa aliyoshua nchi ya kidevu.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Dakatari huyu amevaa koti jeupe la maabara lenye maandishi dentristy , glovu za upasuaji na barakoa ya uso kw ajili ya usafi na kinga.

Kundi la watu waliokusanyika kuzunguka mfano wa choo cha chimo chenye muundo maalum wa teknolojia ya kuvuna au kuchakata taka. Mtu aliye mbele aliyevaa suti anaonekana akimimina maji au dawa.

Mazingira ya kliniki ya meno, kuna watu wawili waliovaa mavazi ya kitabibu na barakoa za uso, wakiwa wanamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Mtu aliye upande wa kushoto amevaa shati jeupe la mara..

Chungu ni cha mviringo kimepambwa kwa michoro ya mistari ya kuchora kwa kutumia zana kali au kuchoma, na rangi yake ni mchanganyiko wa kahawia na nyeusi, moshi unaotoka ndani ya chugu unaashiria.

Tangazo la Masai Herbal Clinic imeonyesha bidhaa na tiba asilia zinazo tengenezwa kwa vyambato vya mimea na mbegu ,bidhaa mbegu za tikiti

Mtu aliyekaa akiwa ameshikilia chupa nyeupe ya dawa mkononi na kulia ana dafsari au kadi ya matibabu mkononi huku mamshoto. Mtu huyu ameonekana akiwa amevaa sweta ya..

Mtoto anapewa chanjo na mtoa huduma wa afya. Mtoa huduma ambaye anavaa koti jeupe anashika sindano kwa uangalifu huku akijiandaa kuchoma mtoto kwenye mkono wa juu wa kushoto. Mtoto amevaa nguo ya rangi ya samawati.

Chupa ndogo ndogo za glasi zilizo na mfuniko wa chuma, kila mmoja ikiwa imejaa unga wa rangi ya kahawia au beige . Chupa hizi zinafanana na zile zinazotumika kwa dawa au maabara, lakini zimejazwa na unga ambao huenda ukawa dawa.

Mtu aliyevaa fulana ya mikono mifupi ya rangi ya buluu yenye maandishi, TABITHA MEDICAL CLINIC , juu yake akiwa ameketi ndani ya chumba chenye mapambo ya vitambaa vya meza au neti za mapambano.

Tanki kubwa la plastiki la rangi ya buluu lililoandikwa, tunanywa maji safi tuliyopewa na Hopecore . Tanki hilo limewekwa juu ya jukwaa dogo la mbao ambalo lina bomba dogo ambapo mtoto mmoja...

Mtu wa huduma wa afya aliyevaa koti jeupe la maabala na barakoa ya uso akishika chupa ndogo ya dawa na sindano anaonekana akivuta dawa kutoka kwenye chupa hilo, huenda kwa ajili ya kutoa chanjo au sindano kwa mgonjwa.

Mtu aliyevaa mavazi maalum ya kujinga akifanya kazi ya kunyunyuzia dawa kama vile ya kuuwa mbu au wadudu wengine. Anaonekana kuvaa mavazi ya kinga ya mwili mzima, glovu za mpira na kinjano, viatu za kinga.

Chupa ndogo ya dawa yenye maandiko yanayosomeka na chanjo ya surua na tumbwi tumbwi na rubella, chupa hii ina kofia ya chuma juu ya na inaonekana kuwa na kiyowevu cha chanjo ndani.

Chupa ndogo ya dawa yenye kifuniko cha buluu pamoja na shindano na pamba ya usafi karibu. Maandishi kwenye chupa yanaonesha kuwa ni chanjo ya MMR inayojulikana kwa kulinda dhidi ya magonjwa matatu.

Daktari wa meno dentist akifanya matibabu ya mdomo kwa mgonjwa. dentist amevaa glovu za matibabu, barakoa, miwani ya kinga na kofia ya kuzuia uchafu, huku akiwa amevaulia ngauni la upasuaji juu ya shati.

Kundi la watu waliokusanyika karibu na eneo la moto mkubwa barabarani ,moshi mzito mweusi unafuka angani ,ukionyesha kwamba kuna kitu kinachoungua kwa kiwango kikubwa labda gari ama lori.